Kuna mtu aliyevaa shati la kijani mwenye nywele nyeusi, zilizofungwa kwa mtindo wa mkia wa farasi. Ameshika kipanya kilichounganishwa na kompyuta mpakato ambayo ina video iliyosetishwa. Upande wa kushoto, kuna mmea wa ndani uliopandwa kwenye chungu, kitabu, kalamu, na darubini ndogo, huku upande wa kulia kuna simu ya mkononi, miwani, na daftari ndogo.

Mwanamke huyu ameshikilia kitabu akimwelezea msichana mdogo jambo, huku wote wawili wameketi sakafuni. Nywele zao ni za kahawia. Nyuma yao kuna kitu cheusi cha magurudumu. Sakafu ni yenye mchanganyiko wa rangi.